Wanafunzi wa umri mdogo wanaoonekana kuwa wa shule ya msingi wako darasani. Wameshikilia kinachoonekana kama picha. Mbele yao yupo mwanamume aliyevalia shati jeupe, na nyuma upo ubao uliobadikwa karatasi ya rangi nyeupe na njano.

Chupa ya kifuniko cheupe imeekwa kinywaji cha rangi nyekundu ina kibandiko cha rangi ya kijani, purple ,nyeupe kilichoandikwa Arorwet HB hapo ndani.

Watu wanne, watatu wenye jinsia ya kike na mmoja mwenye jinsia ya kiume. Wawili wanaonekana kuosha mkono kwenye tangi dogo la blue lenye mfereji mbele. Nyuma yao kuna kibanda chenye jina Agent hapo.